Kuna michezo inayoendelea baina ya timu mbili zinazoshindana, ambapo tunatazama kuwa kuna watu wengi mno ambao wameketi huku wakitazama michezo inayoendelea. Kuna timu mbili ambao wanaonekana wakiwa mavalia ya sare tofauti za michezo.

Humu ni kituo cha kupeana maelezo ili kuweza kupata kitambulisho. Kwenye upande wa kuli tunaona mwanamke anayejaza nyaraka, huku tunaoana kuna mwanamke anayehudumiwa upande wa kushoto.

Hawa ni viongozi wa Kenya. Katika upande wa kushoto ni mwanamke anayejulikana kama Martha Koome, ambaye ni jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya. Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa Rais, na Rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto amesimama katikati yao. Upande wa kulia kuna jaji mstaafu wa jamhuri ya Kenya Maraga, katikati ya Rais na mstaafu Maraga ni mwanamke.

Viongozi wa Kenya. Kuna viongozi tofauti tofauti ambao wamesimama ambapo mbele yao kuna mwanamke mmoja anayejulikana kama Martha Koome, ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Kando yake na nyuma yake kuna wanaume na wanawake ambao wanaonekana wakiwa wanatoa hotuba. Huyu Martha Koome akiwa anazungumza.

Hawa ni wachezaji, kama tunavyotazama, tunaona kwamba watu hawa wako na furaha tele, na mazingira haya, yanaonyesha kuwa hii ni uwanja wa michezo, nyuma yao tunaweza kuona kuwa kuna mpira kuashiria kuwa ni michezo ya kucheza mpira ya miguu.

Hapa ni jumba maalum ambayo mwananchi hupata huduma kulingana na maswala tofauti. Tunaona kwamba kuna watu ambao wamevaa mavazi maalum iliyotofauti na ile ya wanchi pia tunaona upande wa kushoto kuwa kuna mlizi wa usalama tunaona kuna kompyuta.

Hawa ni wanaume na wanawake ambao wanaonekana wakiwa na furaha tele. Katika upande wa kushoto tunaona kwamba kuna jamaa mwanaume mmoja amevalia bendera la Kenya kwenye shingo lake na mwanamke mmoja anayeshika bendera la taifa la kenya na katika upande wa kulia tunaona kwamba jamaa mmoja amevalia fulani iliyoandikwa Kenya Airways kumaanisha shirika la ndege la taifa ya kenya.

Kuna bomba la mfereji, iliyo na mpana tofauti tofauti, na pia kuna machine kubwa ya kuchimbua ardhi inayojulikana kama tingatinga kama ilivyoandikwa Hyundai , pia kuna manyumba zilizo nyuma ya tingatinga hii.

Wanawake wawili waonekana wakishindania mpira katika uwanja wa michezo huku mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameinua mikono huku watazamaji wakitazama huku wameketi chini.

Mazingira haya inaonyesha kuwa hiki ni kituo maalum ya serikali ambapo tunaona vitambulisho vingi zaidi vya watu tofauti tofauti, ambapo zimefungwa huku zimewekwa kwa masanduku tofauti tofauti huku yakisubiri wenyewe.

Hapa Pana watu tofauti tofauti ambao wanaonekana wakisheherekea. Kulingana na picha hii, inaonyesha kwamba watu hawa wanatazama michezo ambayo inaendelea . Shati ambalo mwanamke mmoja amevaa, tunaona kwamba jina la taifa la Kenya limeandikwa.

Hawa ni wanawake pamoja na wanaume. Hawa wanawake wanaashiria kwamba kuna michezo ambayo ilikuwa inaendelea ama michezo inayoandaliwa kulingana na fulana ambayo inavaa, maandisho ambayo yameandikwa kwenye fulana hii, imeandikwa Gormahia. Gormahia ni timu moja ya taifa la Kenya.

Hawa ni wachezaji wa taifa la jamuhuri ya kenya kama tunavyoiona, vazi ambazo wamezivaa jina la taifa na bendera la taifa la kenya limeandikwa. Kuna jamaa mmoja ambaye ameshikilia mpira ya raga kama tunavyoiona.

Huku ni uwanja wa michezo kama tunavyo tazama tunaona kuwa Kuna watu tofauti ambapo wanaonekana kuwa wameketi chini, huku Kuna watu wawili ambapo ni wa timu tofauti tofauti ambao wanaonekana wanacheza kwa uwanja hili.

Hawa ni wananchi wazalendo ambao ni washabiki wa timu moja ambapo tunawaona wakiwa na furaha tele huku mmoja wao akiwa ameinua kitambaa ambacho kimeandikwa kuwa wapo tayari sasa kumenyana moja kwa moja na timu ya Man City.

Hapa ni kituo cha serikali Kuna watu wengi wanaume na wanawake wanaonekana wakifurahi wengine wakishangilia, katika upande wa kushoto Kuna mwanamme Mmoja anaonekana akiwa amevalia pendera ya jamhuri ya Kenya naye mwanamke Mmoja anaonekana akiwa na pendera la taifa la Kenya .

Hiki ni chumba maalum ambapo tunaona kwamba kuna wahudumu ambao wanahudumia wananchi kama ukuta tunavyoona imeandikwa kwamba wanaendeleza huduma bora katika nchi ya taifa la Kenya tunaona kwamba kuna mhudumu ambaye anahudumiwa huku mbele na huku nyuma tunaona kwamba kuna mhudumu ambaye anahudumiwa na wahudumu ambao wanafanya kazi katika huduma hili kuhudumia wananchi.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunaoana kuwa kuna watu ambao wanapeana huduma kwa wanachi ambapo wanaonekana wakiwa wameketi chini ya hema huku wakitumia tarakilishi. Wanaonekana kuwa wamevalia mavazi maalum ambapo zimeandikwa huduma.

Viogozi wa jamuhuri ya kenya. Tunaona kwamba kuna mwanasiasa mmoja anayejulikana katika taifa la kenya kama Raila Amollo Odinga, ambaye amekuwa mpizani kwa muda mrefu. Pia tunaona mwanamke mwingine ambaye ameketi huku mwanaume mwingine amesimama pamoja na Raila Amollo Odinga.

Hapa ni uwanja wa michezo , panaonekana kua kuna viti ambazo zimepangwa katika sehemu hili, huku tukitazama kuwa kuna mchezaji mmoja ambaye amevalia fulana lililoandikwa jina la taifa la kenya. Huku tunaona kuna mchezaji mwingine katika upande wa kulia.

Hili ni nyaraka ambayo huwa muhimu katika maisha ya kibinadamu. Ni cheti cha kuzaliwa, inayoonyesha sehemu ambapo mtu aliweza kuzaliwa. Kama tunavyoona, ndani yake tunaiona kwamba huyu mtu aliweza kuzaliwa katika hospitali la Embu.

Hawa ni washabiki wa timu moja inayojulikana kama Bandari. Kama ilivyo andikwa kwenye kitambaa ambayo moja wao ameinua huu ni uwanja wa michezo.

Viongozi wa jamhuri ya Kenya . Hawa wanaonekana wakiwa wamesimama wakiwa wanawake wawili kutoka upande wa kushoto na kuna mwanaume mmoja kutoka upande wa kulia. Katikati ni jaji mkuu wa taifa la jamhuri ya Kenya anayejulikana kama Martha Koome wa idhara ya mahakama kuu ya jamhuri ya Kenya.

Hapa ni kituo cha kutoa na kuweka pesa. Tunaona kwamba Kuna mwanamke ambaye yumo ndani. Huku Kuna wawili ambao wako humu nje wakisubiri ama wakiendelea kuhudumiwa. Katika maandishi yaliyoko ukutani inaonyesha kwamba hakuna mwama yeyote ambayo inafanywa bila kitambulisho.

Wanawake hawa na wanaume hawa wanaonekana wakiwa wameketi huku nyuma yao wengine wamesimama, katika maandishi yaliyo ukutani yaonyesha kuwa ni mabaraza la kisheria chini ya idhara ya mahakma, ambapo kazi yao ni kutatua mgogoro au mzozo.

Kuna timu mbili ambazo zinashindana katika uwanja wa michezo. Kama tunavyoiona, kuna timu mbili za raga, ambazo yupo msichana mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mpira wa raga, huku akitazama upande mwingine. Kuna watu ambao wanatazama tu japo hawachezi katika uwanja wa michezo.

Hapa ni chumbani moja ambapo huduma hupeanwa katika wananchi wazalendo ambao tunaona kuwa kuna tarakilishi pia kuna maandishi yaliyoko ukutani yanayoashiria huduma ambazo zinapeanwa , tunaona kuwa kuna watu wawili ambao wamesimama ambaye mmoja ni waziri wa jamhuri ya Kenya ,Felix Kosgei anayesimamia matumizi ya uma.

Hawa ni wananchi wazalendo wa Jamhuri ya Kenya. Kama tunavyoona kuna wazalendo ambao wameshika bendera ya Jamhuri ya Kenya huku akitazama wenzake. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha. Katika upande wa kushoto tunaona mwanume mmoja ambaye amevalia fulana iliyoandikwa Kenya Airways kumaanisha shirika la ndege la taifa la Kenya.

Ni viongozi wa jamhuri ya Kenya pamoja na wananchi. Kama tunavyotazama kuna mwanasiasa mmoja anayejulikana kama William Samoei Ruto ambaye ni rais wa jamhuri ya Kenya, huku upande wa kulia kuna mama wa taifa Rachael Ruto.

Maandishi yalioko kwenye picha hii inaonyesha kuwa hii ni chama moja ambapo katika taifa la Kenya, ambayo linajulikana kama Jubilee, kama tunavyoitazama, membo la chama hiki ni ndege ambalo linabeba kijani.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunapata huduma kulingana na maswala tofauti. Kama tunavyotazama kuna watu, wanawake na wanaume ambao wamevalia mavazi maalum inayo watofautisha na raia. Tunaona kwamba wanatumia tarakilishi na wengine wakiwa na kompyuta.

Hawa watu wanaonekana wakiwa wanashangilia. Hii ni timu moja ambayo wanasherehekea baada ya kushinda michezo. Wanaonekana kuwa na furaha sana katika uwanja ya michezo. Kama tunavyoona nyuma yao kuna watu ambao wameketi chini huku wakitazama upande huu. Wakitazama uwanja wa michezo.

Huku ni sehemu moja ya kuhifadhi vitambulisho. Kama tunavyoiona kuna vitambulisho vingi zaidi ambavyo vimefungwa kwa pamoja tayari kuwapewa kwa wenyewe. Hii ni chumba cha serikali ambapo huduma za kitambulisho na cheti hufanywa huku.

Hapa ni sehemu moja ambayo tunaweza kuangalia kompyuta ya mkononi juu ya meza, ambapo tunaona mtu mmoja ambaye anakaa chini huku akipeana huduma kwa wananchi wazalendo ambao wanaonekana wakiwa kwa laini kama tunavyotazama. Kuna watu tofauti tofauti ambapo tunaona watu katika sehemu au upande wa kulia na watu wengine katika upande wa kushoto.

Hawa ni wachezaji wa timu moja ambapo wanaonekana wakiwa ama wamevalia mavazi maalum ambazo zinafanana huku kwenye fulana yao imeandikwa neno KDF. Wanaonekana wakiwa wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa michezo.

Hawa ni wananchi wengi ambao wanaonekana wakiwa wamekusanyika, huku wengi wao wameinua mikono juu huku wakishereherea. Inaonyesha kwamba kuna mchezo ambayo inaendelea ama kuna viongozi ambao wanatoa hotuba kwa kuwa wengine wao wanaonekana wakiwa wanainua bendera ya jamhuri ya Kenya.

Viongozi wa jamuhuri ya Kenya , katikati anaonekana mwanamke mmoja anaotoa hotuba huku wenzake wakiwa wamesimama kutazama mbele. Mwanamke huyu anajulikana kama jaji mkuu wa taifa wa jamuhuri ya Kenya kama Martha Koome.

Hapa pana watu wengi walio kituo cha serikali mbapo wanasaidiwa katika maswala tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameketi chini huku mbele kuna meza na karatasi fulani ambapo watu hawa wanahudumiwa kwa maswala kama vile, kadi ya kitambulisho na podi ya mikopo ya elimu ya juu.

Humumu ni sehemu moja ambapo tunashotazama, tunaona kuwa kuna maandishi ambayo yameandikwa kwenye dawati hili, kuwa hapa ni dawati la maelezo, ambapo huduma hupeanwa kwenye sehemu hii. Tunaona kuwa kuna watu ambao wanafanya kazi katika sehemu hii, kupeana huduma kwa wananchi wa Kenya.

Hizi ni timu mbili zinazoshindana, kama tunavyotazama tunaona mwanaume Moja ambaye Ameruka akigonga mpira na kichwa, timu linguine limevaa nguo ya rangi majano ,nyuma yao tunaona mashabiki ambao wameketi chini kwenye kiti huku wakitazama huu ni mchezo unaoendelea katika uwanja wa mchezo

Hawa ni wanaume na wanawake ambao wanaonekana wakiwa na furaha, wanaonekana wakiwa wanainua mikono yao huku wakiwa wamevaa fulana ambayo imeandikwa Tusker.

Huyu ni mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambao wako katika jumba hiki maalum cha kupeana huduma za mamlaka ya kitaifa ya ujenzi kama vile usajili wa kandarasi, katika jumba hili kunaonekana kompyuta na kuna kiti.

Hawa ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya ambao wanaonekana. Tunaona kwamba kuna wanawake na wanaume ambao wanaonekana. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana akiwa amevaa fulana ambayo imeandikwa jina la shirika la ndege la Jamhuri ya Kenya huku akionekana akihutubia wengine wao ambao wako nyuma yake, huku wengine wanatazama upande mwingine.

Hawa ni viongozi wa taifa la Kenya. Katika upande wa kushoto kuna jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome. Katika upande wa kulia ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto ambaye ni mwanasiasa, nyuma yao kuna viongozi wangine ambao wamesimama.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu katika uwanja wa michezo, kama ilivyoandikwa pale juu. Kama tunavyotazama hawa ni wananchi wazalendo wa jamhuri ya Kenya kwa kuwa tunaona kwamba kuna watu tofauti tofauti ambao wameshika bendera la taifa la Kenya. Hili inaashiria kuwa kuna mchezo au kuna mkutano ambayo inaendelea humu uwanjani mwa michezo.

Kuna mchezo unaoendelea. Kuna majamaa wawili ambao wanaonekana wakishindania mpira, huku nyuma yao, kuna wengine wanaofuata, timu mbili zinazoshindana. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawatazama, huku wengine wao wakishangilia timu hizi ambazo zinacheza katika uwanja wa michezo.

Viogozi wa jamuhuri ya kenya. Katika sehemu hii kuna wanasiasa ambao wako humu pamoja na wananchi wa jamuhuri ya kenya. Kama tunavyoona mwanasiasa mmoja anayejulikana kama Raila Amollo Odinga na jamaa ambaye ako katika upande wa kulia huku ameinua mkono wake wa kulia. Raila Amollo Odinga ameinua mkono wake wa kushoto huku akionekana akitoa hotuba.

Hiki ni chumba moja maridadi ya serikali ambapo huduma maalum zinapeanwa katika juu ya meza tunaona kwamba kuna kompyuta ya mkononi huku kuna watu ambapo waki humu ndani tunaona mwanamke mmoja ambaye ameketi huku akimhudumia mwanaume huyu ambaye anaonekana akiandika karatasi fulani.

Kama tunavyotazama ni kitambulisho moja ya jamaa anayejulikana kama Joshua kama ilivyoandikwa katika kitambulisho hiki. Hiki ni nyaraka ambacho ni bidhaa ambayo inahitajika katika jamhuri ya Kenya ili kumtambulisha mtu huyu anatumia hiki kitambulisho anapoomba kazi ama sehemu nyingine.

Hawa ni watu wanne ambao wanaonekana wakiwa wameketi huku wawili wao wanaonekana wakiwa wamesimama, waonekana kuwa kuna kitu ambacho wanakiandika juu ya meza kwenye nyaraka hiki.

Upande wa kulia ni mwanasiasa Uhuru Mwigai Kenyatta aliyekuwa rais wa Jamuhuri ya Kenya na upande wa kushoto kuna kiogozi mwingine. Nyuma yao kuna mlinzi wa usalama anayetembea nao pamoja na watu wengine.

Wanchi wazalendo wanaonekana wakiwa wameketi chini huku wakisubiri kuhudumiwa, kuna mwanamke moja ambaye anaonekana akiwa amevaa mavazi maalum ya kazi ambayo inawatafautisha na ile ya raia, kama tunavyo tazama upande wa kulia kuna mwanamke moja anayetazama tarakilishi huku akihudumia wateja

Kuna mchezo wa voliboli unaoendelea baina ya timu mbili zinazoshindana ,kama tunavyotazama kuna timu ambayo iko katika sehemu nyingine na timu nyingine katika sehemu nyingine ,hii ni michezo inayoendelea katika uwanja wa mchezo. Tunatazama kuwa kuna washiriki au washabiki wanaoketi nyuma pale kwenye kiti wakitazama mchezo huu unaoendelea.

Hawa ni wachezaji, kama tunavyotazama tunaona kwamba kuna kijana mdogo ambaye ameinua mpira huku wengine wao wakiwa wanashangilia huku wakiwa wameinua kikombe, kumaanisha hawa ndio washindi.

Hawa ni viongozi wa jamhuri ya Kenya. Ambapo katikati tunaona kwamba kuna mwanamke ambaye amesimama, anayejulikana kama jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya, Martha Koome, huku akiwa ameinua bibilia na mkono wa kulia. Katika upande wa kushoto kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani anasimama na upande wa kulia kuna mwanamke ambaye amesimama.

Humu ni chumbani moja ambapo tunatazama kuwa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wanatazama maandishi yalioko ukutani. Ni sehemu moja ambapo wananchi wanapata huduma kwenye sehemu hili.

Kuna watu kadhaa ambao wameketi chini, Kuna wanawake na wanaume Hawa watu wanaonekana wakiwa wanasubiri wakati wao kuwadia. Hapa panaonekana ni sehemu ambapo watu huketi huku wakisubiri kuhudumiwa.

Hiki ni chumba maalum Cha kiserikali ambapo wahudumu wanapeana huduma za kitambulisho. Tunaona kwamba Kuna vitambulisho vingi zaidi ambavyo zimefungwa tofauti tofauti tayari kuchukuliwa na wenyeji. Tunaona kwamba Kuna wahudumu humu ndani kama tunavyo ona Kuna mikono zao.

Hapa ni kituo cha serikali ambapo tunaona kuna watu ambao wamekuja kuhudumiwa katika kituo hiki. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa anaangalia kompyuta. Hii ni inamaanisha kua watu hawa wanakuja kuhudumiwa kupewa taarifa kuhusu serikali.

Hawa ni timu moja. Kama tunavyotazama wachezaji hawa wamekusanyika kwa pamoja katika uwanja wa michezo huku wakizungumza. Nyuma yao tunaona kwamba kuna viti za watazamaji huku tunaona kwamba kuna ambao wanazungumza pande nyuma.

Kulingana na maandishi yaliyoandikwa huku mbeleni, yanaonyesha kuwa huduma za serikali hupeanwa kwa mwananchi. Kuna mwanamume mmoja na mwanamke ambaye wameketi huku wakitazama kompyuta. Katika maandishi yaliyoko huko juu, yanaonyesha kuwa huduma kuhusiana na cheti cha kifo na cheti cha kuzaliwa zinapeanwa.

Hawa wanaonekana kuwa ni washabiki wa timu ya taifa la Kenya inayojulikana kama Gor Mahia kama tunavyotazama ni wanaume wanaonekana kuwa na furaha tele huku wakiinua jina lililoandikwa Gor Mahia huku wengine wao wakivaa vazi ambayo imeandikwa Sportpesa.

Hawa ni wananchi wa Kenya ambapo tunavyowatazama tunaona kuwa kuna wanawake na wanaume ambao wamo kwenye uwanja wa mchezo. Wanaonekana wakiwa na furaha huku wengine wao wamevalia fulana ambayo imeandikwa Kenya Airways inayomaanisha shirika la ndege la Kenya.

Wahudumu hawa waonekana wakiwa ndani ya hema huku mhudumiwa mmoja anaonekana akiwa amesimama. Wahudumu hawa waonekana wamevalia mavai tofauti na ile ya wananchi wazalendo. Huduma zinapeanwa katika sehemu hii ya kiserekali.

Hii ni uwanja wa Polisi. Wanaume hawa wawili wanaonekana wakikimbiza mpira kuonyesha ama kuashiria kuwa kuna mchezo wa mashindano unaoendelea kwa mpira wa miguu.

Maandishi yaliyokoukutani yanaashiria kuwa huku ni sehemu ya idara ya huduma za uhamiaji ambapo tunatazama kuwa kuna mlinzi katika upande wa kushoto na katikati kuna naibu wa rais , Kithure Kindiki na viongozi wengineo na pia katika upande wa kulia kuna mtu mmoja anayeonekana akiwa amesimama.

Kuna watu wanaonekana kupeana huduma kwa raia huku wakionekana wakiwa wameketi chini, ndani ya hema. Huku kwenye meza kuna bidhaa tofauti tofauti. Watu hawo wanaonekana wakiwa wakipewa huduma za serikali. Huku upande wa kushoto tunatazama kuwa kuna mlinzi wa usalama.

Hii ni kituo moja ya serikali ya kuendeleza huduma bora, ambapo katika ukutani kuna maandishi yanayo onyesha huduma ambayo inatolewa. Tunatazama pia katika upande wa kushoto kuna mtu ambaye ameketi huku akihudumiwa. Pia, upande wa kulia kuna watu ambao wameketi, huku wakisubiri kuhubiriwa.

Huu ni chumbani moja ambapo tunatazama kuwa kuna watu tofauti ambapo katika upande wa kulia tunatazama kuwa kuna mwanasiasa mmoja anayejulikana kama Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa katika upinzani kwa muda mrefu. Upande wa kushoto tunatazama kuwa kuna viongozi wengineo ambao wanaoneka wakiwa wanasimama wakisuburi kuhudumiwa.

Kuna watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini ,huku kwenye upande wa kushoto kuna maandishi yalioko ukutani ambayo yanaashilia kuwa hapa ni kituo cha kupata huduma. Ambapo imeandikwa kuwa kila mkenya anaweza kupata huduma za serikali.

Hapa ni uwanja wa michezo ambapo tunatazama kuwa mandhari ya nyuma ina jengo kubwa huku mbeleni kuna watu au wachezaji waliovalia sare maalum za michezo.

Humu ni uwanja wa michezo ambapo tunatasama kuwa kuna washabiki ambao wameketi huku kuna wachezaji wa mpira kwenye uwanja humu. Wachezaji hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare tofauti kulingana na timu yao ikiwemo timu ya Gormahia na timu ya AFC.

Hapa ni sehmu moja ambapo tunatazama kuwa kuna wachezaji wa timu moja ambapo wanaonekana wakiwa wamevalia sare maalum za michezo ambapo jina la taifa la Kenya limeandikwa. Ukutani kuna jina ya Kenye na kuna bendera la taifa la Kenya. Humu ni uwanja wa michezo.

Hapa ni sehemu moja au kituo cha serikali, ambapo watu wanaonekana wakiwa wameketi chini huku wakijaza fomu fulani. Kulingana na bidhaa zilizo juu ya meza, hii inaashiria kuwa humu ni sehemu ya kupeana maelezo ili kuweza kutengenezewa vitambulisho.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wa mpira wa miguu ikiwemo Bandari FC.Kama tunavyotasama wamevalia sare za michezo ya rangi ya buluu ambayo imeandikwa Bandari FC. Wanaonekana wakiwa wanashangilia inayoashiria kuwa kuna mafanikio ambapo mmoja wao anaonekana akiwa anapapaswa kwa kijwa kwa kupongezwa.

Kuna maandishi yaliyoandikwa kwenye hema inayoonyesha huduma zinayozopeanwa katika sehemu hii. Tunaona kuwa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalum za kikazi huku tunaona wakipeana huduma kwa wananchi. Tunaona kuwa kuna wale wanaotumia tarakilishi na wengine wakitumia kompyuta ya mkononi.

Hapa ni sehemu moja ambapo takataka zimewekwa kwenye mtaro. Ambapo upande wa kushoto kuna lami huku magari zikisafiri na pia kuna majengo. Katika upande wa kulia kuna watu wanao onekana wakitembea huku maandhari ya nyuma kunaonekana kua, kuna miti na pia nyaya za stima.

Hapa ni chumba moja ambapo ni kituo cha kiserikali, ambapo tunaona kuwa kuna wanawake ambao wameketi chini huku wakiwa wamevalia mavazi maalum za kazi, ambapo tunaona akiwa anamhudumia kijana mmoja anayeonekana akiandika fomu flani.

Humu ni chumbani kutoka kituo cha serikali, ambapo watu wanaonekana wakiwa humu ndani akiwemo mwanasiasa mmoja, Raila Amolo Odinga, anayeonekana akiwa anajaza fomu fulani, huku upande wa kulia Kuna mwanaume mmoja anayeonekana akitumia kompyuta, huku mwenzake akiwa amesimama akishika simu katika mkono wake wa kushoto.

Hapa ni sehemu moja ama chumba ambacho huduma tofauti hupeanwa kama tunavyo tazama kuna wananchi wazalendo, wamama ambao wamepanga laini huku wengine wakikaa chini wakisubiri kuhudumiwa.

Hapa ni kituo cha serikali ambayo inatumika kuendeleza huduma bora, ambapo kuna watu wanaonekana wakiwa wamevaa sare maalum za kazi huku mmoja wao anaonekana akiwafunza hawa wengine. Kuna yalioko maandishi ukutani inayoashiria kuwa hii ni Huduma, ambapo tunatazama kuwa kuna viti na dawati.

Hawa ni wanaume pamoja na wanawake wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakiwa wameinua mikono zao, huku wakifurahia, na kusherekea. Hii inaashiria kuwa kuna mchezo au kuna mashindano inayo endelea. Katika upande wa kulia kuna mwanaume mmoja anayeonekana akiwa amevalia fulana ambayo imeandikwa FC leopards.

Hiki ni uwanja wa michezo ambapo tunatasama kuwa kuna washiriki ambao wameketi jini huku wengine wakiwa wamesimama wakisherehekea. Kuna wachezaji mbili wa timu tofauti ambao wanaonekana wakipiga makofi wakisherehekea wakiwa wametasama washiriki.

Hii ni chumba moja ambapo tunatazama kuwa kuna watu wengi ikiwemo riadha ya shaka huku mwingine akionekana akitazama kwa kompyuta akionekana akiwaeleza watu hawa.

Hawa ni viongozi wa Jamuhuri ya Kenya, ambapo tunapotazama tunaona kuwa wamesimama. Hawa ni viongozi wa chama cha ODM ambapo nyuma yao tunaona kuwa kuna picha ya mwanasiasa mmoja anaye julikana kama Raila Odinga ambaye ni kiongozi wao.

Hapa ni kituo moja cha ambayo inaendeleza huduma bora. Katika mbale kuna maandishi yaliyoandikwa kwa dawati hili linayoonyesha kuwa hili ni dawati la kupeana maelezo, pia tunatasama kuwa kuna maandishi ambayo umeandikwa ukutani inayoashiria huduma ambayo hupeanwa katika kila sehemu humu chumbani.

Huyu ni jaji mkuu wa taifa la Kenya, Martha Koome, ambaye ni kiongozi wa idara ya mahakama, ambaye anaonekana akiwa ameketi chini huku akitoa hotuba wake kulingana na shughuli za mahakama.

Hawa ni wananchi wanaoonekana wakiwa kwenye uwanja wa mchezo huku wanaonekana wakiwa wamevalia sare maalum ambayo imeandikwa jina la taifa la kenya ambapo kuna ambao walio mbeleni na wakiwa wameshikilia bendera la taifa la kenya huku wanaonekana wakiwa wanasherehekea wakishangilia wakiwa na furaha.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunataszama kuwa kuna mawakili ambao wamevalia nguo rasmi za mahakama ambapo wanaonekana wakiwa wanaabishwa huku wengine wanaonekana wakiwa wamesimama tu wakitazama.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatazama kuwa kuna watu wawili ambao wanaonekana wakiwa wanasalimiana huku nyuma yao kuna majaji wawili wanaotoka mahakama wakiwa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi rasmi za mahakama ,katika mandhari ya nyuma kuna walinzi wa usalama.

Hawa ni washabiki wa timu moja inayojulikana kama Gor Mahia ya taifa la Kenya. Wanaonekana wakiwa na furaha huku wakionekana wakisherehekea. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kitambaa ambacho kimeandikwa kuashiria kuwa ni timu moja katika taifa la Kenya.

Hii ni kituo moja ya serikali ambapo kulingana na bidhaa zilizo juu ya meza inaonekana humu ni sehemu ya kuepeana maelezo ili kutengenezewa kitambulisho, ambapo upande wa kushoto kuna watu ambao wameketi chini huku wakionekana wakijaza fomu fulani.

Hawa ni viongozi wa Kenya na wanasiasa wa Kenya akiwemo Kalonzo Musyoka anayeonekana akiwa anatoa hotuba huku wengine wakiwa wamesimama. Kwenye maandishi yaliyoandikwa nyuma yao inaonekana kuwa wanatetea uhuru wa mahakama.

Huku ni uwanja wa michezo, ikiwemo michezo ya mpira wa miguu ambapo tunaona wachezaji wakiwa wamekusanyika kwa pamoja ,hii ni timu ya tusker fc , wanaonekana wakiwa wanafanya maombi kabla ya kuanza mashindano ya mpira wa miguu.

Huyu ni Martha Koome jaji mkuu wa taifa la Kenya ambapo anaonekana akiwa ameshikilia bibilia kwa mkono wake wa kulia huku akiwa anaonekana akizungumza. Nyuma yake kuna pendera ya taifa la Kenya.

Majaji watatu wanaoonekana wakiwa wameketi huku wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya mahakama ambapo nyuma yao upande wa kushoto kuna pendera ya Kenya na upande wa kulia kuna pendera ya idhara ya mahakama. Mbele yao kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi ambao huenda ni wakili au washiriki wa kesi.